Afya ni tunu bora kwa kila mtu, mpaka ambavyo nilivyoona watu wakijali afya ya kinywa, kwa kung'oa meno na kuhakikisha vinywa vyao viko safi na salama kwa ajili utumiaji na umengenyaji wa vyakula.

Madaktari wawili wa kinywa wakiendelea kuchunguza afya, iliyopo katika mdomo wa mgonjwa huyu aliyefika ili kuhakikisha meno yake yapo katika usalama.

Kama namna nzuri ya kuzingatia afya ya kinywa na meno, Hasha alienda kwa daktari kuhakikisha kuwa afya yake ipo katika kiwango kizuri na mbali na wadudu.

Kutokana na changamoto za kiafya, baba alitembelea hospitali akiwa na vipimo mbalimbali. Kimoja kilichowekwa mkononi huku mapigo ya moyo yakisoma katika mimomita ya mpakato, na pia upimaji wa afya yake kwa vifaa vingine tofauti.

Daktari wa watoto akipita wodini akiwa na faili, akimwangalia mtoto huyu aliyekuwa akiugua mguu ili kuandika maendeleo yake katika jarida hili, na kuonyesha maendeleo yake kwa ajili ya kumtoa hospitalini.

Daktari wa binadamu akiwa na furaha kwani humpa faraja mgonjwa aliyekuja kupima kundi lake la damu, baada ya kumchoma sindano kidogo katika kidole chake na kupata vipimo.

Wafamasia watano wakiwa katika maabara kuendelea kuangalia namna ambavyo mlipuko wa magonjwa mbalimbali utadhibitiwa kwa kufanya usafi na kufanya vipimo bora.

Jamii yenye wanawake, watoto na watu wazima; wakisherekea kwa kuruka na kufurahi juu ya utimilifu wa lengo lao la kuhakikisha matatizo ya afya ya akili hayawakumbi watu wa aina yoyote.

Mama mwenye furaha aliye na nguo za kijani (zile wanazopewa wamama hospitalini), akiwa amebeba kichanga chake kizuri chenye kujifunika mablanketi ya pinki; huku akiwa amelala.

Napendelea kuona madaktari hasa wale mabingwa wa watoto, wakijali afya zao na kuwapatia matibabu katika umri mdogo, kuhakikisha uhai wao u salama.

Mtoto wa chini ya miaka mitano akipimwa uzito katika mashine iliyoning'inizwa, kwenye chuma na kumuweka mtoto huyo akining'inia kuonyesha uzito wake ulivyo.

Baba pamoja na mama wakilea kichanga chao kilichokuwa kimetoka kuzaliwa, kuonyesha namna nzuri ya upendo wa familia na kujali afya ya watoto wakiwa na umri mdogo.

Mama mjamzito aliyetoka kujifungua akibeba kichanga chake na kukiangalia, kutafakari safari ambayo alitoka nayo tangu alipokuwa amebeba mimba yake.

Daktari wa kike aliyesomea fani ya watoto, akimweleza mama wa kichanga kimoja, jinsi ambavyo malezi ya watoto huwa katika miaka ya mwanzo.

Daktari wa watoto akimhudumia kichanga kimoja akiwa na mzazi wake pembeni, kuhakikisha kuwa magonjwa yanayomsibu yataponyeshwa vizuri na kwa usalama bila matatizo.

Kuwa daktari wa watoto si jambo la kila mtu kwani hupenda vichanga hivi na kuvijali kwa afya mlo pamoja na namna ambavyo moyo wao huenda

Daktari akiwapa matone kama dawa kwa shule ya awali, kuonesha Nguvu kkubwana kuweka katika afya ya jamii kuepuka magonjwa ya mlipuko.

Watu wengi hupendelea kuangalia mimea mizuri, pamoja na mizizi wanavyoiona karibu na nyumba zao, lakini uhalisia mimea hiyo ni dawa nzuri kwa ajili ya afya.

Blast iliyo na fimbo bi mea ambayo inatumika kama shamba na dawa katika matumizi ya afya pamoja na kuweka mambo sawa

Wazee wa zamani ulishauri sana kutumia dawa za miti shamba, zile ambazo hutengenezwa na waganga waliobunifu na utengenezaji ulio mkuu kwa kutumia mimea